Shamba kubwa lenye kabeji kubwa zenye majani mabichi zilizopandwa kwa mistari na kuna nafasi kati ya mstari mmoja na mwingine huku likizungukwa na miti mirefu ya kijani.

Chumba kilichojaa vifaranga, wengi wakiwa rangi nyeusi na wachache wa rangi nyeupe wengine wakila chakula huku wengine wakinywa maji kwenye vyombo vyao na sakafu ikiwa imetandazwa kwa mbao za unga.